Hapa ni shambani tunaweza kuona mkungu wa ndizi mingi sana ambayo imekatwa ni dhahiri kwamba wanataka halafu wachukue sokoni ili ziweze kuuzwa.

Hapa ni shambani ambapo wamepanda miti mingi ya migomba ya ndizi . Mkulima huyu anaweza kuuza ndizi zitakapo komaa na kujipatia pesa nyingi ili aweze kujisaidia.

Kwenye picha kuna mkungu wa ndizi mbalimbali. Inaonyesha kwamba ndizi hizi zimekomaa na kuna hata ambazo ni za rangi ya manjano, dhahiri kwamba zimeshaiva.

Hapa ni shambani, tunaweza kuona kwamba wamepanda miche ya migomba mingi mno, miche hiyo imeanza kuzaa ndizi na ndizi zenyewe karibu zianze kukomaa.

Hapa ni shambani ambapo kuna migomba ya ndizi mbalimbali. Kuna mtu ambaye anashika mkungu wa ndizi ambazo zinaonekana kwamba ni za rangi ya manjano ishara kwamba zimesha iva.

Huku ni shambani na wameweza kupanda miche ya migomba ya ndizi mingi mno. Kuna mtu ambaye anaonekana kwamba huenda anapima vitu shambani. Huenda mtu huyu ni mtafiti anayetafiti kuhusu mimea mbali mbali.

Kwenye picha tunaweza kumuona ngombe. Vile vile kuna mtu ambaye amevaa nguo ya manjano na amebeba mtungi wa kupiga dawa. Anapiga dawa ngombe huyo, dhahiri kwamba anajaribu kumkinga dhidi ya kupe.

Hapa ni shambani ambapo waneweza kupanda miche mingi ya migomba ya ndizi .Kuna baadhi ya miche ambayo imeanza kuzaa na kuna mwanamke ambaye ameshika mkungu wa ndizi katika shamba hili.

Kwenye picha tunaweza kuona mkungu wa ndizi, ambapo ndizi zenyewe ni za rangi ya manjano. Dhahiri kwamba zimeshaiva na mtu anaweza kula ndizi hizi.

Kwenye picha tunaweza kuona mmea wa mgomba wa ndizi. Mmea huu huzaa matunda yanayojulikana kama ndizi. Wakati mwingi mkulima huweza kujipatia pesa kutokana na uuzaji wake.

Huku ni shambani. Tunaweza kuona mgomba wa ndizi ambao umezaa ndizi nyingi mno. Ndizi hizo zinaonekana kwamba karibu zikomae. Zikishakomaa, zitapelekwa sokoni ili ziuzwe

Kwenye picha tunaweza kumwona mwanamke ambaye amesimama shambani kando yake tunaweza kuona migomba ya ndizi hata pia Kuna migomba migombaa hiyo yameanza kuzàa ndizi.

Kwenye picha tunaweza kumuona mtu ambaye amevaa nguo za rangi ya manjano amebeba mtungi ya kupiga dawa. Vile vile kuna ng'ombe anayepigwa dawa na mtu huyu. Huenda anataka kumkinga dhidi ya kupe.

Kwenye picha tunaweza kumwona mtu ambaye amesimama. Kando yake kuna mkungo wa ndizi nyingi , inamaanisha kwamba mtu huyu anangoja gari ili, aweze kuuza ndizi hizi.

Hapa ni shambani ambapo wameweza kupanda miche mingi ya mgomba wa ndizi . Kuna baadhi ya miche ambayo imezaa ndizi na inaonekana kwamba karibu ndizi hizo zikomae.

Huku ni sokoni, tunaweza kumuona mwanamke ambaye huenda ndiye muuzaji. Vile vile tunaona ndizi ambazo ni za rangi ya manjano, na ni dhahiri kwamba ndizi hizi zimeanza kuharibika.